Hawa ni madaktari na wauguuzi wakifanya upasuaji ishara ya huduma ya hali ya juu ya kuokoa wagonjwa wakiwemo wazee. Huduma kwa watu wazima na wazee maarufu kama geriatrics ni muhimu kwani umri mkubwa huamabatana na maradhi suguu kama shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo.

Huduma za wazee au Geriatrics ,zinalenga kuhakikisha afya na ustawi wa watu wenye umri mkubwa. Hii hujumuisha hatua za kinga dhithi ya magonjwa kama malaria. chanjo na usimamizi wa afya uko jumla ili kuwasaidia wazeee kuishi maishi marefu yenye afya.

Huduma kwa wazee au geriatrics ni muhimu kwa kuhakikisha watu wazima wanapokea matunzo ya kiafya lishe bora na msaada wa kisaikolojia wanapo zeeka. Huduma hizi huongeza ubora wa maisha na husaidia kudhibiti magonjwa sugu kama kisukari, shinikizo la damu na ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu.

Hili ni gari la afya ya jamii linalotoa huduma ya matibabu ya moja kwa moja kwa wananchi, maarufu kama mobile clinic . Huduma hizi ni muhimu sana katika kuwafikia watu, wenye maeneo ya mashambani au walioko mbali na hospitali.

Huyu ni mhudumu wa afya ya jamii community health outreach akiwa amebeba mtoto. Hii inaonyesha jukumu muhimu la hudumu wa afya ya jamii katika kufikisha huduma za afya moja kwa moja kwa wananchi hasa maeneo ya vijijini na mitaa ya mabanda.

Hawa ni wataalam wa afya wanaofanya kazi muhimu ya kufikia jamii moja kwa moja. Huduma hizi hupeleka elimu ya afya na chanjo na Shauri mahali ambapo watu wanaitaji hasa katika maeneo magumu kufikia. Hii inboresha afya ya jumla ya jamii na kuzuia magonjwa na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma muhimu za kiafya.

Hii ni ishara ya huduma za kliniki tembezi, mfano mzuri wa jitihada wa kupeleka huduma za afya moja kwa moja kwa kijamii. Huduma hizi husaidia maeneo ya vijijini yasiyo na vituo vya afya vya kudumu. Afisa wa afya au daktari hutoa chanjo, ushauri wa lishe, vipawa vya afya na elimu ya kinga dhidhi ya magonjwa.

Hili ni gari la mobile clinic la Beyond Zero likihudumia kundi la watu jambo linaloashiria huduma za afya zinazopelekwa moja kwa moja kwa jamii. Hii ikiwakilisha umuhimu wa afya ya jamii na huduma za kufikia jamii. Programu kama hizi ni muhimu sana kuhakikisha huduma na matibabu na chanjo na elimu za afya zikifikia watu katika maeneo mbalimbali.

Huyu ni daktari wa meno akihudumia mgonjwa akitumia vifaa maalum vya matibabu ya meno. Hii inasisitiza umuhimu wa afya ya meno na usafi wa kinywa. Huduma za meno ni muhimu sana kwa afya yetu kwa jumla si tu kwa ajili ya kukutana na matatizo kama vile maumivu ya jino.

Hiki ni kikosi cha wazima moto wakikimbia kwa haraka wakiwa na vifaa kamili vya moto na huku wamevalia mavazi ya kinga. Hii inaonyesha maandalizi ya ushirikiano wa dhati. Katika majanga, hatua za kwanza hutolewa na msaada wa kwanza kuhakikisha usalama na kuzuia

Hii ni taarifa ya habari kutoka KBC kuhusu ugawaji wa msaada wa chakula cha dharura unaofanywa na shirika la ustawi wa watoto na Kenya. Mpango huu chini ya idara ya serikali ya ulinzi wa jamii unalenga kaya elfu tatu zilizo hatarini na utafikia watoto elfu mbili kutoka Kiambaa kaunti ya Kiambu.

Hii ni mimea michanga ikistawi kwenye udongo wenye afya. Inaashria umuhimu wa afya ya mazingira. Afya ya mazingira inahusu jinsi mazingira yetu yanavyohadhiri ustawi wetu na viumbe vingine vyenye hai. Udongo wenye rutuba na hewa safi na maji safi ni muhimu sana kwa maisha.

Huyu ni mtaalamu wa afya akiosha mikono kwa uangalifu mkubwa. Jambo hili linaashiria umuhimu wa usafi wa afya mazingira hasa katika maeneo kama hospitalini ambapo udhibiti wa maambukizi ni muhimu sana. Afya ya mazingira inahusu kulinda afya ya umma kutokana na hatari zinazohusiana na mazingira yetu kama vile kuhakikisha usafi wa maji na hewa.

Hiki ni kituo cha afya kilicho na vifaa vya kisasa kama mashine ya eksirei. Hii inaashiria uwekezaji wa miundo mbinu muhimu katika huduma za afya, ambayo ni muhimu sana kwa kutoa uchunguzi sahihi wa matibabu bora.

Huyu ni mgonjwa aliyelazwa na kutumia kifaa cha kutunza mifupa kwa ajili ya kurekebisha majeraha ya mifupa. Vifaa vya tiba kama vile vitanda maalum, mabanzi na mikanda, mashine za kusaidia kupumua na vifaa vya upasuaji ni muhimu sana katika hospitali.

Hivi ni vifaa na bidhaa za kutibu kama vile glavu, pamba, sindano na vifaa vya kuhifadhi dawa ama vifaa vidogo vidogo vya matibabu. Vifaa vya tiba ni muhimu sana katika sekta ya afya. Kwani husaidia kwa utambuzi, matibabu na kinga ya magonjwa.

Hivi ni vifaa vya kisasa vya maabara kama vile mashine za uchunguzi wa sampuli na kompyuta za kudhibiti taarifa. Vifa vya matibabu ni muhimu sana katika sekta ya afya kwani husaidia madaktari na wataalamu kufanya vipimo sahihi, na kutoa matibabu bora, na kufuatilia hali za wagonjwa kwa ufanisi.

Hiki ni kiti cha magurudumu ambacho ni mojawapo ya vifaa muhimu vya matibabu vinavyosaidia watu wenye ulemavu au matatizo ya kutembea. Vifaa vya matibabu ni muhimu sana katika kutoa huduma bora za afya hivyo hujumuisha vifaa kama vitanda vya hosipitali, mashine za kupima na shindano.

Hii ni ishara ya mtu anayekabithiwa na msongo wa mawazo. Saa zikionyesha wasiwasi wa muda alama za kuuliza zikiwa karibu na kichwa chake. Hii inaashiria changamoto za afia za akili kama vile wasiwasi, mafadhaiko na kuchanganyikiwa.

Hii ni ishara inayoagiza umuhimu wa afya akili na jinsi ya kuwasiliana na mtu mwenye msongo wa mawazo. Afya ya akili ni hali ya ustawi wa kiakili ambapo mtu anaweza kukabiliana na changamoto za maisha.

Huu ni mfano wa dawa za kisasa, ambazo huwekwa kwenye mishipa. Dawa za kisasa zimetokana na utafiti wa kisayansi na teknolojia ya hali ya juu. Zikisaidia kutibu magonjwa na kupunguza maumivu na kuokoa maisha. Zimeleta mapinduzi makubwa katika afya ya binadamu, zikiwawezesha kukabiliana na changamoto nyingi za kiafya kwa ufanisi zaidi.

Hii ni pakiti ya Panadol Extra ambayo ni mfano halisi wa dawa za kisasa. Dawa za kisasa zimetengenezwa kutumia utafiti wa Kisayansi yenye teknolojia ya hali ya juu, zikilenga kutoa matibabu sahihi na madhubuti ya, kwa magonjwa mbali mbali kama vile kutuliza maumivu na homa. Tofauti sana na dawa za jadi.

Huyu ni mtoto aliyelazwa hospitalini akipokea matibabu. Jambo linaloangazia huduma za kutibu kwa watoto yani paediatrics . Paediatrics ni tawi la tiba linaloshughulikia afya ya watoto wachanga hadi vijana. Huduma hizi ni muhimu kwa kuhakikisha ukuaji na maendeleo bora ya mtoto pamoja na kutibu magonjwa ya utotoni.

Hawa ni watu wazima wakiwa na watoto wadogo na wachanga, labda wakisubiri huduma za afya. Hii ikiwakilisha umuhimu wa pediatrics ambayo ni tawi la tiba, likihusisha afya na utunzaji wa watoto, kuanzia kuzaliwa hadi ujana. Madaktari wa watoto wanajitahidi kuhakikisha watoto wanapata kinga na matibabu na lishe bora, ili waweze kukua na kustawi vizuri.

Huyu ni mtu akinawa mikono kwa kutumia sabuni na maji safi. Jambo linaloonyesha umuhimu wa afya na usafi wa jamii. Usafi wa mikono ni mojawapo wa njia bora za kuzuia magonjwa ya kuambukizana ama homa ya tumbo.

Mwanariadha huyu anaonyesha umuhimu wa matibabu ya michezo na viatu vina vifaa kuzuia majeraha iwe kwa ajili ya michezo au mazoezi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa katika harakati ambapo majeraha yanaweza kutokea kwa urahisi. Hapa ndipo umuhimu wa tiba ya michezo inapoingia. Tiba ya michezo inahusia kuzuia, kutambua, kutibu na kurekebisha majeraha yasiyohusiana na michezo au mazoezi.

Huu ni mguu uliovimba, hali ambayo huenda ni jeraha la mchezo. Tiba ya michezo ni taaluma ya matibabu inayolenga kuzuia, kutambua na kutibu majeraha yanayotokana na shughuli za kimwili au michezo.

Dawa za jadi ambazo mara nyingi hutumia mimea na viambata vingine vya asili kimekuwa sehemu ya mifumo ya afya katika jamii nyingi ikiwemo kenya kwa maelfu ya miaka. Zinategemea maarifa za kale na mila zinatoa suluhidho kwa magonjwa mbalimbali zikichangia katika utamaduni na ustawi wa jamii.

Huu ni mmea wa asili ambo huweza kutumika kwa dawa za kinyeji. Dawa za asili hutoka kwenye mimea, mizizi, magombe na matunda na kutumika kutibu na kupunguza dalili za magonjwa mbalimbali. Tiba hii imekuwa ikitumika kwa vizazi zingi hasa vijijini.